Huduma ya kiafya inayotolewa eneo lisilofahamika ambapo vijana hao na timu hiyo inatoa huduma ya kiafya kwa wazee na kuwapatia dawa kwa ajili ya matibabu yao.

Lavenda (lavender), ni mmea wa asili unaotumika kama dawa ya asili inayo saidia, kupunguza msongo wa mawazo, na mafuta yake hutumika kutibu ngozi, na kutibu vidonda.